Hapa ni sokoni. Soko hili lina watu wengi, linawauzaji pamoja na wauziwa. Wauzaji wawili wamekaa kando na muuzaji mmoja anaonekana hayuko. Kuna kiti ambayo haina muuzaji wake. Soko hili linauza matunda nyingi, matunda kama vile nanasi, avocado , machungwa na zinginezo.

Hii ni kibanda, kibanda hii inaonekana ni ya mboga hapa panauzwa nyanya, hoho, dania, kitunguu, ndengu, ndimu, pamoja na hoho.